Madaktari wa upasuaji, pamoja na wasaidizi wao wamekusanyika kando ya mtu anayepasuliwa huku wakifanya kazi yao. Wote wamevaa koti, glavu na barakoa.

Watu waliokula chumvi mno wameketi kwa mlolongo wakingoja kuhudumiwa na muuguzi. Mmoja amesimama akipeana maagizo, huku daktari amevaa barakoa na koti nyeupe.

Sokoni kuna kijifaa cha kunawa kilichotengenezwa pamoja na sabuni ya kiowevu ya kijani kibichi ambapo watu waliovaa barakoa wanapita. Anaye nawa amevaa shati ya samawati na yu tayari kula.

Ofisini mwa mhudumu wa kliniki, mama ameketi akiasiliana naye. Mhudumu amevaa barakoa, na koti nyeupe pepepe. Ameweka mikono yote mezani kuashiria anampa mama maelezo. Ukutani, kuna ujumbe mbalimbali uliobandikwa.

Madaktari wenye maalum ya upasuaji wanaonekana na wasaidizi wao. Wanapasua sehemu tofauti za mgonjwa wao aliye lala kwenye kitanda. Wote wamevaa barakoa na wanatia umakini.

Mhudumu wa afya aliyevaa shati nyeupe na rinda nyeusi anaonekana kumdunga mama sindano mkono wake wa kushoto. Watu ni wengi waliongoja kuhudumiwa na wote wamevaa barakoa na kuketi mbalimbali kuashiria ni wakati wa korona.

Daktari aliyevaa koti nyeupe, ameketi kwenye kiti chake cheusi na kutumia hadubini kutazama macho ya mgonjwa wake asiyezidi miaka kumi na tano ili kumpa matibabu.

Kwa njia za bima ya bure pamoja na matibabu ya bure, serikali imeboresha afya ya wazee miaka hamsini na zaidi. Hospitali pia zimetengeneza idara ya kuhudumia waliozeeka pekee.

Kliniki inayosonga kwani hii na magurudumu na huvutwa kwa gari ambayo inasaidia kwa matibabu ya saratani ya matiti na korodani, ni ya rangi nyeupe na imeandikwa Beth Mugo kuashiria huyo ndiye aliyeanzisha.

Kina mama watano wamegeuzwa vichwa vyao kumwangalia mhudumu wa afya aliyekuja na kliniki inayosonga, kwani iko na magurudumu akiwa amevaa barakoa na koti yake nyeupe.

Lori ndogo, ambalo nafasi yake ni ya kliniki limesimama kwa magurudumu. Kazi ya gari hili ni kuenda katika mitaa ili kupeana ujumbe na matibabu kwa wananchi.

Chumba cha matibabu chenye rangi nyeupe ambacho kina uwezo wa kuunganishwa na gari ili kusogea kutoka mahali pamoja hadi pengine kina magurudumu yake manne. Kinatumika sana kuwahudumia watu vijijini ili wagonjwa wasijisumbue kwenda hospitalini.

Miradi za kusambaza ujuzi kuhusu afya imetilia maanani na serikali ya Kenya. Kwa kawaida ujumbe unaenezwa katika jamii ambazo umaskini umezidi na wengi hawana elimu ya kimsingi. Ukingaji na matibabu ya maradhi ni miongoni mwa mada zinazozungumziwa.

Mswaki pamoja na vitu vingine ambavyo hutumika na daktari; taaluma yake ikiwa matibabu ya meno, vimewekwa kwenye meza.

Mtu aliyechipuka jino ameufungua mdomo wake na kuonyesha meno ambayo yameanza kuoza na yana uchafu kwani yana rangi ya kahawia.

Daktari aliyevaa koti na glavu nyeupe pamoja na barakoa anatumia vifaa vyake kuangalia meno ya mgonjwa aliyefungua mdomo wake. Afya ya meno imetupiliwa mbali kwani huwa bei ghali mno huku nchini.

Mtu mmoja aliye na jino chipuka ameshikwa na daktari kwa vidole viwili uku amefunguliwa mdomo kuonyesha jino hilo. Limebadilishwa lakini bado uchafu upo mdomoni.

Daktari ambaye maaluma yake ni matibabu ya meno ameushika mswaki pamoja na umbo wa mdomo, kuonyesha jinsi sahihi ya kusafisha mdomo. Amevaa koti nyeupe na glavu samawati.

Mtu aliyechipuka jino lake la pande ya juu ametabasamu na kufurahia kwani limetengenezwa. Madaktari wa meno hupata pesa mingi kwani wamesomea kazi hiyo na kuifanya kwa muda.

Afya ya meno si kuwa safi pekee bali pia kuwa na nguvu ya kufanya vitu kadhaa kama kutafuna na kuuma. Kuna mtu anayeonyesha meno yake kabla isafike na baada ya kusafika.

Meno safi mno kwani ni nyeupe, imeonyeshwa na mtu aliyefungua mdomo wake. Madaktari wa meno hupata faida kubwa sana kwani ni wachache sana kote duniani.

Ni muhimu kuangalia afya ya meno. Hapa kuna mtu aliye shika mswaki wake wa samawati na nyeupe huku akiweka dawa tayari kuisafisha meno yake.

Mdomo wa mgonjwa umefunguliwa huku ukionyesha mapengo ya meno tatu, afya ya meno imetupiliwa mbali maana huwa bei kali na watu wengi wanaogopa kwenda kumwona daktari.

Daktari wa meno, aliye na koti nyeupe, na glavu samawati, ameshika vifaa vyake vya matibabu, kwa mikono yote mawili, na mteja wake amefungua mdomo kuashiria meno yake, ili kupokea matibabu.

Afya ya meno ni miongoni ya ile iliyopuuzwa sana hapa duniani. Binadamu huchukua bima ya tiba, ya magari, manyumba lakini wasema ya meno ni pesa nyingi mno hivyo basi hawaichukui.

Daktari wa meno aliyevaa barakoa nyeupe, glavu ya samawati na miwani iliyo na hadubini anamhudumia mgonjwa kwa kutumia kifaa alichoweka ndani ya mdomo wake.

Wanasayansi wako kwenye maabara. Wote wamevaa barakoa na koti nyeupe pepepe. Wawili wa kushoto wanatazama mwangazani hapo kwenye meza ambapo kuna vifaa kama dawa na bidhaa zingine.

Daktari wa meno, aliyevaa glavu ya samawati, ameshika kijikifaa kwa mkono wake wa kulia, huku ametumia vidole vyake viwili mkono wa wa kushoto, kufungua mdomo wa mgonjwa wake, ili kumhudumia.

Vifaa vinavyotumika na daktari wa meno vimepangwa katika sakafu ya samawati. Watu wametupilia mbali afya ya meno yao kwani wanakula vyakula vinavyoharibu kama vile vijitafuno vya utamu mwingi na sukari.

Watu wanaofanya kazi ya dharura ya maafa wameenda kwa watu wadhaniwao kuwa wa utamaduni wa Samburu au Wamasai na anampa pesa huku mtu akiwa amefurahi mno. Hapo nyuma kuna kijana aliyevaa shati ya samawati akiandika.

Chumba kirefu kinaonekana kuathirika na mafuriko ambapo maji imezingira. Mabati yake ni ya kijani kibichi na huko nyuma pia kuna vitu vingine vilivyo athirika.

Kuna mafuriko yaliyoathiri sana barabara, ambapo gari aina la tuktuk linaonekana kung'ang'ana kupita pamoja na watu walioinua suruali zao ili zisilowe, na hata malori kule nyuma.

Gari jeupe la wagonjwa aina ya Toyota limesimama. Kuna vitaa vya rangi tofauti ambavyo huwaka huku tukisikia sauti ya siren likipiga wakati ambapo linaenda kubeba watu.

Watu wanaofanya kazi ya dharura ya maafa wamevaa koti nyekundu iliyochorwa ishara ya kampuni ya red cross . Wanasaidia watu waliokumbwa na mafuriko kwa kuwapeleka mahala kumekauka na kutoa maji hayo kwa nyumba.

Wazima moto wasiopungua tatu wamefungua mlango kwa kutumia kijichuma huku wakiwa wamevaa sare yao kamili. Moshi inatoka kwa nyumba wanayofungua na wanataka kuzima moto huo.

Madaktari waliovaa koti nyekundu ,pamoja na suruali nyeusi wanafanya kazi ya huduma za dharura wamebeba mgonjwa kwenye machela na wanampeleka katika gari la wagonjwa. Ili kupata matibabu zaidi.

Wokozi watatu waliovaa nguo zilizo na ishara ya kampuni ya red cross wanamsaidia mtu kuvuka kutoka kwenye mafuriko. Kamba zimewashikilia ili wasipelekwe na maji.

Taka imerushwa chini bila kukusanywa mahali pamoja na hata mazingira hayo imefanya miti isitoe majani na matawi. Idara ya afya inafaa kushuugulikia ili maradhi yasitokane na mahala hapa.

Gari jekundu, limeangukiwa na mti mrefu mno, kwenye paa lake. Mvua unaonekana kuisha kunyesha, na mtu aliyevaa shati nyeupe, anatembea.

Mtoto ameinama na kunywa maji kutoka mfereji, kwa kuiteka kwa viganja vya mikono yake. Maji safi huwa nadra sana kwa mazingira ya jangwa. Serikali pamoja na kampuni nyingine wamehakikisha kuna miradi ya maji safi kote nchini ili kuzuia magonjwa ya uchafu kama cholera na kichocha.

Barakoa ya kijivu ilio na mandishi pama mbili nukta tano. Iko kando ya chupa ya sabuni ya kiwevu samawati. Hapo nyuma kuna mimea mingi ya kijani kibichi.

Ndani ya maji ya bahari kunaonekana kuwa na mimea kadhaa ya rangi tofauti tofauti na mazingira yenyewe ni ya samawati. ukikaza macho unaeza mwona samaki mmoja au wawili.

Chumba ambapo wagonjwa walio na shida za mwili kama kuvunjika, kukunjika, au mifupa kusonga vibaya na maumivu ya kutembea au kukimbia, ki wazi kukaribisha wagonjwa watibiwe.

Friji iliyokuwa nyeupe iko na madoadoa ya kahawia ikidhaniwa kuwa imechafuka. Kando yake kuna ya kijivu na vimewekwa vitu vya kuwekwa kwa baridi.

Kwenye maabara kuna mtu mmoja aliyeketi kwenye kiti chake cheusi akiwa na vitabu na makaratasi kwenye meza. Vifaa mbalimbali vya rangi tofauti vinaonekana pia tarakilishi na vigae ni vya nyeupe.

Kwenye ofisi la daktari, kuna viti kadhaa pamoja na dawati. Pia kuna kitanda ambacho wagonjwa hulala, ili kupokea sindano na matibabu mengine. Kwenye rafu, kuna vifaa vingine vilivyopangwa, kama vile, masanduku, dawa, na vinginevyo.

Vitanda vya wagonjwa vimetandikwa kwa kifaa vya kijani kibichi huku muuguzi akitengeneza kimoja. Kuna vijiteknolojia vya kuwasaidia wagonjwa vinaonekana pia kwenye chumba.

Kwenye maabara kuna fundi amevaa koti nyeupe akiwa ameinama kwenye friji, ambayo ina ishara ya hatari ya kibaiolojia. Wanabiolojia huifadhi sampuli za maradhi, virusi , na dawa kwa baridi kuizuia huharabu.

Hadhubini ni kifaa kinachopatikana maabarani kinachotumika na wanasayansi kuangalia sampuli ndogo ndogo kama vile ya damu, dawa na vitu vingine. Kwenye meza kuna kitabu pia na sanduku.

Kuna njia kadhaa za kupima shinikizo ya wagonjwa. Madaktari hutumia sindano na kuupeleka damu hiyo kwenye maabara au kutumia kifaa ambayo ni ya umeme kuwekwa kwa mkono na kujua shinikizo ni ngapi.

Kwenye chupa ya lita tano kuna kitu ya kioevu inayotumika kusafisha mahala pachafu kama vile choo, meza na vitu vingine.

Kwenye meza kuna kitambaa cha kijani kibichi ambapo vifaa vya daktari vimewekwa anavyovitumia kutahirisha wanaume. Miaka mizuri ya kutahiri ni kumi na tano kurudi chini.

Katika kila hospitali, kuna vifaa ambavyo daktari hutupa, glavu, sindano, na vijidawa visivyoweza kutumika hapo, ili kutupwa. Hapa ni ya samawati na nyingine ya nyeupe.

kuna kifaa kinachotumia umeme kupima shinikizo ya damu ya wagonjwa ambapo mtu anavalishwa kwa mkono wake wowote na inafinya misuli ili kujua.

Vifaa vya daktari vidhaniwavyo kua vya kutahiri wanaume, vinaonekana vimewekwa kwenye meza, iliyotandikwa kifaa cheusi.

Kifaa kidogo cha kupima idadi ya sukari kwenye damu ya mtu, ki kwenye pakiti yake ya samawati na nyeupe. Vifaa hivi vinapendwa sana maana vinasaidia watu kutoenda hospitali na kujitibu wenyewe.

Katika hospitali kuna mgonjwa mmoja aliyevunjika mkono amelala katika kitanda. Daktari aliyevaa glavu nyeupe, anamsaidia kwa kutumia vifaa ambavyo amevishika kwa mkono wake wa kushoto.

Mezani kuna kidawa cha chupa, pamoja na vitu vingine vinavyotumika na madaktari. Pia kuna kitu cheusi na kingine nyekundu kisichojulikana vizuri. Meza yenyewe ni ya kijani.

Kifaa cheupe cha kupima damu ya wagonjwa kimewekwa kwenye kaunta na kuuganishwa na stima. Kuna ujumbe kwa skrini yake na pia kijikaratasi kinatoka. Hapo chini kuna kabati nyeupe.

Hadubini ni ndani wa vifaa vinavyopatikana hapo hospitali. Bidhaa hizi huwasaidia madaktari kufanya udadisi sahihi wa maradhi inayokumba wagonjwa. Bei ya vitu hivi ni ghali mno kwani si vituo vyote vinaweza kumiliki.

Kifaa cha kufuatilia mdundo wa moyo wa mgonjwa pamoja na damu na vitu vingine. Kinatazamwa na madaktari walio vaa koti nyeupe pepepe. Pamoja na suruali na viatu vyeusi.

Kitanda cha wagonjwa cha godoro nyeusi kimesimama kwa vyuma vinne vya kujivu, kuna kifaa cha kusaidia watu wafupi pamoja na watoto kupanda kwa urahisi ili wasiumie.

Wauguzi na madaktari ambao maaluma yao ni matibabu ya mwili hufanya kazi ya kurudisha mifupa iliyovunjika vizuri au kutoa maumivu inayotokana na kusonga. Kuna mmoja aliyevaa shati ya kijivu akimpa msichana matibabu.

Mvulana mmoja ameinamisha kichwa chake na kusukuma kisongo kutumia mikono yake miwili kwenye meza kuashiria ana unyongofu ambao ni ugonjwa wa kiakili.

Minyororo miwili imefunag mtu aliyeketi. Miguu yake ni chafu mno na amevaa patipati ya rangi ya samawati pamoja na longi iliyo na rangi nyeupe na nyekundu.

Mkutano wa kuzugumzia jinsi ya kupigana na fikira za kujidhuru utakuwa pale Jamaica mwezi wa September tarehe kumi na nne sasa kumi na mbili jioni. Udadisi uliofanywa ulionyesha kwa wingi ni wanaume wanaojidhuru.

Dawa ya Bluevax, i kwenye kijichupa kidogo. Ni ya kuwapa kondoo ambapo mmoja anapokea milimita moja pekeake. Iko na kijikaratasi ambayo inapeana maagizo hayo.

Dawa ya kiowevu, inayojulikana kama Paracetamol, ina matumizi mingi, lakini iliyoonyeshwa, ni ya IV peke yake, yaani mgonjwa anadungwa kwenye mkono, ili tone iingie moja moja, kwa mwili kutumia mishipa.

Dawa ya Calpol inatumika kwa njia ya kunywa kupea watoto nafuu. Inapunguza au kuondoa maumivu ya kichwa, tumbo na masikio. Muhimu zaidi, inatibu homa na mafua, ina utamu ili kuzuia watoto kutapika baada ya kuikunywa.

Dawa ya Bio Nutrition ina vitamini D-III, ambayo inasaidia kukuza mifupa, kinga ya maradhi, kuchangamfu, kuzalisha kwa seli, na vitu vingine vingi.

Dawa liitwalo Ibex kutoka kampuni ya Sanofi lina vijibonge ishirini na vinne na linatumika kupunguza maumivu. Kila kijibonge kiko na miligramu mia mbili.

Mama aliyevaa kofia ya kinjano, amembeba mwana wake huku mhudumu wa afya ameshika kifaa kinachotoa kitone cha maji ambayo ni chanjo ya polio. Amevaa kofia nyeusi pamoja na shati nyeupe.

Muuguzi aliyevaa barakoa ya samawati na koti nyeupe pepepe! iliyosafi mno. Anamdunga msichana mmoja sindano kwa mkono wake wa kushoto. Mpiga picha anawatazama huku akichukua kadhaa.

Mtoto asiyezidi mwaka mmoja, amebebwa na mama pale hospitalini. Mhudumu ameshika sindano, huku ako tayari kuwajibika kwa kumchanja mtoto ili kuzuia maradhi.

Mtoto ameshikwa kwa mashavu yake na kupanuliwa mdomo ili kupokewa tone linalotoka kwa kidawa cha samawati. Nzi anaonekana ametua katika jicho la mwana huyo upande wa kushoto.

Mama amempeleka mwana wake kwa mhudumu wa afya, ili apokee chanjo ya maradhi inayotokana na kua mchanga. Ni muhimu wana wote kuchanjwa, ili waendelee kua wenye afya buheri.

Foleni limepangwa na kina mama waliobeba wana wao ili wapokee chanjo ya polio. Tone moja hupewa kwa kila mtoto kupitia njia ya mdomo na tamu mno ili watoto wasilie.

Mama amemleta mtoto wake kwa muuguzi ambaye maaluma yake ni afya ya watoto na anafinya kijichupa kilicho na kiwewevu ambayo tone yake ni chanjo.

Kampuni ya UNICEF inayofanya kazi ya dharura ya afya ya watoto, imetoa tangazo ili kuchanja watoto kutokana na magonjwa kama polio, covid-19 na nyingineo. Mhudumu afya anaonekana kupatia mtoto tone la dawa kupitia mdomo.

Akina mama kadhaa wameketi chini kwenye nyasi huku wakiwahudumia watoto wao kwa njia tofauti. Daktari amesimama juu na anawapa maelezo.

Mtoto asiyezidi mwaka mmoja, ameshikwa mashavu na kufunguliwa mdomo na mama yake, huku muhudumu afya, akifinya kitu kinachotoa tone moja ya chanjo, ambayo itazuia maradhi.

Mama aliyevaa barakoa pamoja na koti ya njano amemshika mtoto wake kwa kifua asiyezidi miezi kadhaa huku mhudumu maaluma yake ikiwa afya ya wana anampapasa kwenye kichwa.

Mhudumu wa afya anachora kwenye kidole cha mwana ili kuashiria kwamba amekwishapokea chanjo lake la polio ,mama ameshika mtoto wake ambaye amevaa sweta nyeupe pamoja na shati ya nyekundu.

Daktari aliyevaa glavu na koti nyeupe, anaonekana kumdunga mama kwenye mkono wake wa kushoto sindano konde mno huku mama amevaa barakoa na ameushika kibeti wake kwa mabega.

Daktari aliyevaa miwani ,barakoa na shati nyeupe ameinama chini ,mkono wake wa kulia ukiwa umeshika sindano ambayo ina chanjo na polio ili kumdunga mwana mweusi aliyetabasamu.

Mtoto aliyevaa nguo nyekundu amepanua mdomo wake na kuliinua kichwa huku mhudumu afya ameshika utosi wa mwana na kutumia mkono mwingine kufinya tone la chanjo kwenye mtoto.

Mtoto asiyezidi mwaka mmoja ana kidonda cheupe kwenye mkono wake wa kushoto. Hili linaonekana kuwa la usaha, kumaanisha ni la uchafu. Ameukunja mkono wake wa kulia na hajavaa chochote.

Sindano, vijidawa vya kiowevu na vingine vya kumeza, zote zinaonekana kwenye karatasi iliyo na mada ya malaria pamoja na maneno mengine. Hii ni ya kuleta ujumbe umuhimu wa kukinga na kutibu malaria.

Mwana asiyezidi miaka miwili, anapokea chanjo la polio, chanjo hilo, hupeanwa tone moja kwa kila mtoto. Pia, ni bure hapa nchini Kenya, kwa uwezo wa serikali.

Madaktari wa wana, pamoja na serikali ya Kenya wamejumuika ili kuimarisha afya ya watoto. Wametumia njia kama, kutengeneza mahospitali ya watoto, vifaa na bidhaa ya maabara ya watoto pia.

Kifaa cha usafi kimetengenezwa, kutoka kukata chuma na kutia mfereji ndani ambao u wazi na unatoa maji kuelekea kwa mtu aliyeshika sabuni kwa mikono yote miwili, akinawa.

Kifaa cha kuosha mkono kilichotengenezwa, kwa kukata mtungi samawati na kutia mfereji mweupe ,kinatumika. Kimeinuliwa juu kwa kutumia miguu minne ya chuma na mahala pa kueka sabuni pia kipo.

Mwanariadha aliyevaa sare yathaniwayo kuwa ya soka. Ameshika paja lake upande wa nyuma na kuonyesha maumivu kupitia sura yake. Hakuna anayemsaidia kwa sasa. Na bei ya kutengeneza afya yake anapopata maumivu hayo huwa juu mno hasa hapa Afrika.

Wanakandanda wawili, mmoja aliyevaa soksi nyekundu amevunjwa mguu na mwingine aliyevaa ya samawati akiendea mpira na wameruka karibu kuanguka chini.

Wachezaji wa raga wako katika kiwanja, ambapo mmoja ameanguka, huku mwingine akimwangukia juu na kuonekana kuvunjika mguu vibaya mno.

Mlinda lango wa mchezo ya kandanda au soka amevunjika mguu huku sura yake ikiwa imekunjika na kufungua mdomo kuashiria ako kwa maumivu mno. Amelala chini na hakuna mtu anaye msaidia kwa sasa.

Mguu wa mtoto umegeuka kutoka rangi yake halisi ya nyeusi au ya nyeupe na kuwa zambarau. Hii huwa ishara kuwa mtu amepigwa au ameumia kwa sehemu hiyo.

Inaonekana kuwa masaa ya asubuhi na mapema ambapo mkimbiaji amejishika goti lake la kushoto kutumia mikono yote miwili. Amevaa saa ya kidijitali kwenye mkono wake wa kushoto. Kinyasa chake kinakaribia kuficha magoti.

Mchezaji wa soka au kandanda, amelala chini na kushika goti lake la kulia kwa mikono yote miwili kuashiria ako kwa maumivu. Amevaa viatu vyeusi, sokisi nyekundu na kaptura nyeupe.

Kwenye ukumbi wa michezo, kuna vifaa mbalimbali vinavyotumika kujenga miili ya wanaume na hata wanawake, kwa mfano kuna vya kubeba, vya kusukuma, vya kuinua na vinginevyo.

Mimea changa iliyo fupi. Rangi ya kijani kibichi ya mihogo, inaonekana kumea kwenye shamba yenye magugu mengi. Hapo nyuma miti imepaa juu angani na siku ni ya utulivu mno.

Mimea kadhaa ambayo majani au matawi yake hutumika kwa kutengeneza dawa, sanasana hupendwa na wazee wa kijiji. Hapa, kuna ile ambayo maua yake ni ya kijani na mimea yenyewe ni kijani kibichi.

Wakati wa kitambo, dawa zilipatika katika mashamba ya watu na hata kwa vichaka na wazee walipenda sana njia hii ya matibabu na kutupilia mbali kwenda hospitali.

Vitunguu vimemea na kuonyesha ishara ya kukomaa kwenye shamba ambapo pia kuna vigugu kadhaa na inastahili kupaliliwa. Uzio umewekwa ni wa mbao na pia kuna mabati inayoonekana hapo nyuma.

Mmea huu ni wa utamaduni ambayo matawi yake yanatumika kutibu vitu kama kuumwa na kichwa, tumbo kisonono na hata macho ikimsumbua mtu.

Dawa za kitamaduni. Kwa mfano jani la mti wa mwarubaini zinatumika na wazee vijijini lakini limetupiliwa mbali na watu wa kisasa kwa maana watu wangependa zaidi kwenda hospitali kuliko kubahatisha kwa matawi.